Huduma za simu za kibenki benki hiyo inaitwa ¨KCB¨ inayoitwa ibenki ni njia ya kisasa ya benki, kuwahudumia wateja wake wakiwa wanahitaji kutuma hela au kupokea hela kwa wakati wanapohitaji huduma hiyo.

Msichana akiwa anafurahi katika kutoa huduma za kibenki, anapotoa bango limeandikwa "Usiende mbali. Benki hapo mtaani", kama vile huduma za kutoa pesa, kumtumia mtu au huduma za kuweka pesa katika akiba ya mtu.

Sehemu nzuri yenye kupendeza iliyokuwa na viti vya samani, kama makochi, meza za kifahari na vinywaji vya aina tofauti tofauti, vikiuzwa hapo kwa ajili ya watu kwenda kupumzika na kunywa kinywaji akipendacho.

Gari zuri jeusi likiwa limefunguliwa milango yake viti vyake vya thamani nzuri vyenye sufu nyeusi pembeni kuna milango ya aina ya chuma na pembeni yake kuna nyasi nyuma kabisa kuna ng'ombe wakiwa wanakula chakula kwaajili ya kuuza gari hilo.

Magari manne meupe aina ya noah yaliyoandikwa volcano na wanaume wawili wakiwa wamesimama hapo nje, yakitoka kampuni ya hyundai yakiwa tayari kwa kuuzwa katika barabara iliokuwa na egesho kuu la kuuzia magari hayo.

Duka la maziwa likiwa lina jokofu moja ndani yake wanauza mikate, mayai katika duka hilo wamechorwa ng'ombe wanaoonyesha maziwa halisi na duka limepakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Duka la maziwa lililopakwa rangi nyeupe na bluu, kukiwa kumechorwa ng'ombe pembeni, na hilo duka ni kwa ajili ya kununua maziwa, na malipo kwa kutumia "milk ATM", Kwa bidhaa bora za zaidi.

Duka la maziwa lililofunguliwa likiwa ni zuri limejengwa kwa tailizi chini pembeni kuna ng'ombe wamechorwa wawili wanakula nyasi na hayo maziwa hulipwa kwa "milki ATM" ,pia yanasaidia katika ukuaji wa watoto wadogo.

Duka zuri la maziwa likiwa limepakwa rangi nyeupe, ndani kukiwa na maziwa aina tofautitofauti. Kijana amesimama akiwa anapewa huduma dukani hapo aweze kupata maziwa yake safi na salama.

Duka la maziwa lililoandikwa " QUALITY MILK ATM", likiwa linauza maziwa aina mbalimbali na limechorwa rangi ya bluu na nyeupe pembeni kuna ng'ombe kuonyesha maziwa safi halisi.

Duka la maziwa likiwa nje kuna meza na majagi mawili yakiwa juu ya meza. Watu hawa wakipata maziwa katika glasi zao, wakifurahia maziwa hayo yaliyokuwa aina ya mtindi.

Duka la maziwa linaloitwa "Milk Bar", likiwa limefunguliwa, limepakwa rangi nyeupe na bluu, mbele yake limeandikwa jina la "Marvel Dairy". Ngombe amechorwa, kuashiria maziwa hayo ni safi na salama kwa matumizi ya binadamu.

Duka la maziwa linaloitwa "Tassmatt milk ATM",likiwa linauza maziwa, mbele yake kumechorwa ng'ombe anakula majani, huku glasi iliyojaa maziwa safi na salama, kwa afya ya binadamu.

Duka la maziwa ambalo limechorwa ng'ombe kuonyesha aina ya maziwa halisi, kukiwa kuna tofauti za maziwa, nyuma yake kuna mlango wa kijani pembeni kuna jokofu jeupe.

Duka la maziwa aina tofauti ya maziwa, likiwa limechorwa ng'ombe, glasi zilizojaa maziwa pembeni kuna kochi, nyuma yake kuna basi lililopaki kwa ajili ya kupakia abiria.

Duka kubwa linalouza vifaa vya samani. Makochi yenye kupendeza yenye umaridadi aina mbalimbali, ikiwa rangi ya kijivu, rangi ya bluu na nyuma yake kuna makochi ya njano na mekundu. Mwanaume aliyekaa katikati akishika mto wa kuegemea ili kuonyesha ufahari wa makochi hayo.

Mwanamke mmoja akiwa anakata mbao kwa kutumia msumeno, akiwa anatengeneza vitu vya samani kwa kutumia mbao; ambapo atafanya hiyo kazi ili aweze kupata samani ya kiti au meza kwa ajili ya kwenda kuuza.

Hoteli nzuri yakifahari ikiwa inakapeti jekundu viti vilivyo kuwa nyuma yake vyekundu virefu, mtu amekaa juu ya kiti kirefu pia kuna pombe kali zinauzwa kwa ajili ya huduma mbalimbali, nyuma yake kuna makazi ya watu nyumba yenye paa jekundu na rangi nyeupe ikiwa inaonekana.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama matunda, mbele kuna ndizi, maembe, maepo. Nyuma kuna wanawake wakiwa wanauza ndizi, matunda na maparachichi. Mwanamke mmoja akiwa ameshika hizo ndizi, aliyevaa shati la urujuani.

Nyumba nzuri za kifahari, barabara safi nyumba hizo aina ya ghorofa zikiwa na paa jekundu mageti meupe, pembeni kuna nguzo za umeme zinazopeleka huduma katika nyumba hizo pia zina kingamo sawa.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa ustadi wa hali ya juu ikiwekwa bati za samani nyekundu, pia imepakwa rangi nyeupe, madirisha meusi ya kioo ikiwa inavutia kwa umaridadi wake. Pembeni kuna ukuta wa matofali ya kuchoma.

Duka kubwa zuri lenye kupendeza lenye milango ya vioo, ndani yake wanauza vitu mbalimbali kama pafyumu, saa, simu, mikoba, viatu kwa ajili ya watu tofautitofauti.

Duka kubwa zuri lenye kupendeza linaloshughulika na kuuza nguo aina mbalimbali, mbele yake kuna picha ya mtu aliyevaa suti na duka hilo linauza suti pia zimepangwa vizuri kwa ustadi katika safu.

Duka kubwa zuri la kisasa likiwa lina nguo za watoto na safu nzuri za kupendeza. Mtoto akiwa amesimama amevaa jaketi akiangalia nguo kadiri anavyohitaji. Mbele yake kuna jokofu linalouzwa maziwa na maji baridi.

Duka kubwa zuri la kupendeza likiwa linauzwa nguo ambapo zimepangwa katika stuli na katika meza za chuma huku lina nguo za watoto, nguo za wakubwa na rika mbalimbali.

Duka kubwa linalouza vitu vya samani likiwa na meza aina ya mninga na dada mmoja akiwa amesimama akipata huduma hapo huku pembeni kuna picha zinazoonyesha mwanga mzuri wa taa.

Duka kubwa zuri la nguo limejengwa kwa umaridadi mkubwa wakiwa wanauza nguo za kiume na za kike, pia wameweka katuni zinazoonyesha aina baadhi ya nguo hapo. Nyuma yake kuna sehemu watu wanapata vinywaji kama kahawa, maziwa na kadhalika.

Duka kubwa la viatu vikiwa vimepangwa juu ya maboksi yake. Aina tofauti ya viatu vinavyowekwa dukani hapo ni viatu vyeusi, kuna viatu vya urujuani. Pia nyuma yake kuna maboksi zaidi ya viatu yanayoonekana, huku pembeni kuna makasha yaliyopangwa kwa viatu kwa ustadi.

Duka kubwa la biashara linalouza viatu ambalo limejaa viatu aina nyingi, zilizopangwa kwenye safu likionyesha viatu vya watoto, watu wazima na aina tofauti tofauti ya viatu.

Duka zuri la kisasa, likiwa limepangwa vinywaji mbalimbali; mbele kuna shelfu ambalo lina vinywaji vya aina tatu, zikiwa soda za kopo, soda za kwenye plastiki, soda za chupa. Pembeni kuna vinywaji aina za juisi mchanganyiko katika duka hilo.

Duka kubwa la kisasa likiwa linauza mikate mbalimbali (mikubwa kwa midogo). Mwanamke mmoja akishika mkate mkubwa akionyesha bei ya mkate na inavyokuwa na ladha tofauti.

Duka kubwa la kisasa, likiwa lina safi nne tatu limepangwa kwa ustaarabu; kukiwa kuna majani ya boksi, kukiwa kuna tomato, kukiwa kuna chokleti zikiuzwa hapo, Mama mmoja ameshika chupa aina ya chili kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la kisasa likiwa limepakwa rangi nyeupe na safu nne zilizopakwa rangi nzuri, zikiwa zimepambwa kwa maua pia kumepangwa aina tofauti za vyakula vinavyotumika majumbani.